Watu wanaonekana kua mashabiki wamevalia nguo za samawati vile vile wamebeba mabango ya samawati. Wanaonekana kufurahia mchezo fulani labda ni mchezo baina ya timu ya soka labda ni wenye mchezo wowote ule. Kuna yule aliyebeba kitambaa cha samawati na yule ambaye anacheka kule nyuma. Hawa wanaonekana kuwa mashabiki shakiki wa mpira.

Watu wanaonekana kulingana na kuvaa kwao kuonekana kuwa mawakili mbalimbali wako pale wanaongea na wanahabari. Wanatumia vipaza sauti na vile vile wamejipanga foleni vizuri. Wamevalia suti mbalimbali za samawati, nyeusi pia wamevalia nembo za kuonyesha uwakili wao. Huenda wanashughulikia jambo fulani ambalo limepata udharura wa kushughulikiwa.

Wachezaji wawili wanaonekana wakicheza mchezo wa vikapu kulingana na mpira ulioshikwa pale mkononi, mchezaji huyo amevalia jezi ya nyeusi na jezi ya kijani kibichi, vile vile kuna kule kando sehemu ambayo watu ukaa ambapo kunaonekana bure hakuna aliyekalia viti vinavyoonekana , vilevile kuna mwelekezi kulingana na kuvaa kwake anakaa mwelekezi .

Watu wanaonekana kuwa wa furaha kwenye mchezo ambao unaonekana kuwa wa raga na vilevile wa bendera, wengine wamevalia kofia wengine wana miwani, wengine wanacheka tu wanafurahia labda kuna ushindi umetokea. Mchezo huu huenda ukawa ni mchezo wa raga ambao unahusisha timu mbalimbali, kila timu hushirikisha wachezaji saba kila upande.